Watoto wadogo wamebebwa na wazazi wao na kukaa kwenye viti, katika eneo la kupatiwa huduma za kiafya, muuguzi anapita ili kuchukua kadi zao, daktari wa watoto anahusika na kuwapatia huduma zote za kitabibu.